Hili ni gari lenye sahani ya nambari KAB 974 lenye rangi ya kijani na nyeupe iliyo na nafasi ya kubeba dereva, abiria wawili na nafasi ya kuweka mizigo.

Hapa ni sokoni kwa kibanda cha mwuzaji mmoja aliyeekelea matunda katika kreti. Anauza matunda tofauti tofauti kama vile tikitiki maji, matunda ya shauku, ndizi, nyanya, maembe na tufa.

Hii ni duka la jumla. Duka hili la jumla ni la Carrefour ambao mlango wao ni wa kuingilia pekee yake.

Hii ni duka la kijumla la Carrefour, duka hili lafunguliwa masaa yote. Kuna walinda lango wawili na magari.